Tangazo la bima ya nyumbani. Tangazo lina picha ya nyumba ya kisasa na ya kifahari iliyojengwa kwa mbao na kioo ikiwa na bwawa ndogo mbele. Upande wa kulia wa tangazo kuna orodha ya vitu vinavyofunikwa na bima hiyo ikiwemo moto, wizi na kadhalika.

Tangazo la bima ya nyumbani kutoka Kenya Orient ikionyesha mbwa akitabasamu na ujumbe unaosisitiza usalama wa wanyama kipenzi chini ya bima hiyo kwa kauli mbiu insurance rahisi.

Gari dogo la abiria aina ya vani nyeupe, lililopaki kwenye lami chini ya anga la samawati. Gari hili lina madirisha meusi na namba themanini upande wa nyuma pamoja na alama za tahadhari za njano na nyekundu.

Tangazo la bima ya ajali binafsi kutoka Madison general insurance inaonyesha mwanaume akishika shingo yake huku akiwa amevaa kola ya shingo akionekana akihisi maumivu au usumbufu.

Duka la sanaa za mikono na zawadi za kitamaduni, labda kwenye soko au maonyesho. Bidhaa mbalimbali za kitamaduni zimepangwa kwa wingi, ikiwemo sanamu za mbao za watu na wanyama kama tembo.

Funguo za gari zikining'inia kwenye mlango ulio wazi wa gari. Funguo hizo ni za kisasa na zina vitufe za kudhibiti kufungua na kufunga gari. Gari lenyewe linaonekana kuwa nyeupe na nyuma yake kuna jengo la kisasa.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi likiwa limefurika kwa idadi kubwa ya watu. Watu wengi wamekusanyika wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali zikiwemo mboga na vitu vingine. Baadhi ya wafanyabiashara wamekaa chini na bidhaa zao zikiwa zimewekwa kwenye magunia au mikeka.

Noti za shilingi za Kenya zikiwa zimetapakaa kwenye meza zikiwemo noti za mia mbili, mia tano na elfu moja zikiwa zimetapakaa kando kando juu ya meza ya rangi ya kahawia.

Kura kubwa ya maegesho, iliyojaa magari mengi yaliyopangwa kwa mistari. Magari hayo yana rangi na miundo tofauti zikiwemo nyeupe, nyeusi, kijivu na nyekundu. Eneo hili linaweza kuwa la mauzo ya magari au eneo la kuhifadhi magari mapya.

Bodi ya elektroniki inayoonyesha viwango vya kubadilishana fedha za kigeni katika benki. Bodi hiyo inaonyesha tarehe na saa, pamoja na viwango vya kununua na kuuza kwa sarafu mbalimbali kama vile dola ya Marekani, pauni ya Uingereza, Euro na dola ya Australia.

Lori la kubebea magari, ambalo lina gari la samawati la kifahari aina ya Sedan likiwa limepakia juu yake. Lori hilo lina rangi ya kijivu na lina jukwaa maalum la kubebea magari.

Duka la M-Pesa. Likiwa na ishara ya M-Pesa juu na kwenye milango yake ya chuma yenye rangi ya kijani kibichi. Mlango umefunguliwa kidogo, ukionyesha rafu zenye bidhaa ndani ya duka.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ikiwa na rangi ya manjano na michoro mbalimbali. Number elfu moja inaonekana wazi juu ya noti na pia neno legal tender yameandikwa kwa Kiswahili na Kiingereza. Number ya siri imeandikwa kwa wima na picha ya Jomo Kenyatta imeonekana kwa mbali.

Jengo la biashara la magari, mbele ya jengo hilo kuna magari kadha ya kifahari aina ya Mercedes benz yaliyopangwa yakionyesha aina mbalimbali katika rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi na kijivu.

Soko au duka la viatu lililojaa bidhaa mbalimbali. Kuna aina nyingi za viatu ikiwemo rubber , buti na viatu vya kawaida vikiwa vimepangwa chini na kwenye rafu. Nyuma ya viatu hivyo kuna nguo zilizopachikwa kuashiria kuwa hili linaweza kuwa soko la bidhaa za mitumba .

Soko la wazi au kibanda cha kuuza viatu. Viatu vingi vya aina mbalimbali ikiwemo viatu vya michezo na sandali vimening'inizwa au kupangwa kwenye rafu zilizotengenezwa kwa vifaa vya muda kama vile mabati au turubai.

Jengo la kisasa lenye muundo wa kioo na chuma. Jengo lina paa bapa refu linaloning'inia na nguzo za chuma za samawati zinazoshikilia muundo wa kioo. Nje ya jengo kuna barabara ya lami na magari kadhaa yameegeshwa ikiwemo gari dogo jekundu.

Familia yenye furaha wakitumia kompyuta ndogo pamoja. Mtoto anaonekana akionyesha kitu kwenye skrini ya kompyuta, huku wazazi wake wakimtazama kwa upendo na tabasamu.

Duka au sehemu ya kuhifadhia vitambaa, ikiwa na rafu zilizojazwa na vitambaa vingi vyenye rangi na michoro mbalimbali. Upande wa kushoto, vitambaa vimepakiwa vikiwa vimekunjwa na kuonyesha michoro yake wazi.

Kura ya magari, baadhi yakiwa yameegeshwa chini, na mengine yakiwa yamepakana kwenye jukwa la juu. Magari yaliyo chini, ni pamoja na gari jekundu, na mengine ya rangi tofauti. Juu ya jukwa la magari, kuna watu kadhaa ambao wamesimama, wakiangalia magari hayo.

Marundo ya mabunda makubwa ya nguo yaliyofungwa vizuri kwa kamba nyeusi. Mabunda hayo yanaonekana kuwa na nguo za mitumba za aina mbalimbali zikiwa zimefungashwa kwa plastiki nyeupe au isiyo na rangi.

Rundo kubwa la viatu vya kuteleza vya aina na rangi mbalimbali, vikiwa vimepangwa au kuning'inizwa katika duka la nje au soko. Baadhi ya viatu vimevaliwa na kuonyesha alama za matumizi huku vingine vikionekana vipya.

Gari lenye rangi ya kijivu iliyokoza likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe na nyasi. Gari linaonekana kuwa safi na katika hali nzuri likiwa na namba za usajili za Kenya. Nyuma ya gari kuna lango la chuma lenye rangi ya samawati na kuta za jengo.

Gari la kifahari aina ya sedan ya rangi ya samawati isiyokolea ikiwa imepaki kwenye eneo lenye nyasi. Magari mengine meusi yanaonekana kwa mbali nyuma yake nayo pia yamepaki kwenye nyasi.

Duka la biashara lenye mlango mkubwa wa kijani ulioandikwa M-Pesa kwa herufi kubwa nyeupe kuashiria kuwa ni wakala wa huduma za M-Pesa. Ndani ya duka kuna friji iliyojaa vinywaji na bidhaa nyingine na pia masanduku ya mbao na vitu vingine vya kuhifadhia.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti za shilingi za Kenya. Noti zinazoonekana wazi ni shilingi elfu moja na ya shilingi mia moja. Noti hizi zina rangi tofauti na neno Kenya linaonekana kwa uwazi kwenye noti ya elfu moja.

Mstari wa mabasi yanayotengenezwa ndani ya kiwanda kikubwa. Mabasi hayo mengi yana rangi ya chungwa huku moja likiwa bado halijapakwa rangi, likiwa na rangi nyeupe. Kuna maandishi ya kichina kwenye basi moja ya chungwa, yanayoashiria tafadhali simama na usubiri.

Duka ndogo au kibanda cha huduma za kifedha mitaani kinachotoa huduma za M-Pesa na Equity Agent. Mlango wa duka una mabango yanayoonyesha namba za wakala wa M-Pesa. Mwanamke aliyevaa hijabu yenye mistari na nguo nyeusi amesimama mbele ya mlango.

Duka la maziwa. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye jina la duka na picha ya ng'ombe. Mwanaume amesimama mbele ya dirisha la duka akionekana akihudumiwa au akinunua kitu. Milango ya duka ina matangazo ya bidhaa za maziwa.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa watu na bidhaa, wafanyabiashara wengi wamepanga bidhaa zao zikiwemo ndizi na nyanya katika masanduku ya mbao na vikapu, kuna miavuli mingi ya rangi tofauti inayotoa kivuli kwa wafanyabiashara na bidhaa zao.

Tangazo la huduma ya bima inaonyesha mtu akiwa ameshika simu mahiri na kwenye kioo cha simu kuna tovuti au programu ya bima inayoonyesha jengo na picha ya mwanamke akitabasamu. Maandishi kwenye picha yanasema, pata bima kutoka popote ulipo kwa kutumia simu yako.

Duka au soko la wazi la kuuzia matunda na mboga. Kuna mananasi yaliyopachikwa, mahindi yaliyopangwa na matikiti maji yaliyowekwa kwenye meza za mbao. Vifaa vya kuhifadhi kama mifuniko mikubwa ya kreti nyekundu za plastiki vinaonekana chini.

Shughuli ya upakuaji na upakiaji wa vitunguu vingi, vilivyomo kwenye mifuko ya wavu. Mwanamke mmoja aliyevaa kofia kubwa na nguo za kitamaduni, amesimama karibu na mifuko mingi ya vitunguu. Nyuma yake kuna lori la kijani lililobeba mifuko mingi zaidi ya vitunguu, na mwanaume anaonekana akishughulikia ndani ya lori.

Duka la maziwa. Duka hili lina nembo ya milima na jua linalochomoza. Mbele ya duka kuna bango kubwa lenye jina la duka na picha za bidhaa za maziwa. Milango na madirisha ya duka yamepambwa kwa matangazo.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa imebeba magari kadhaa meusi. Lori hili lina staha nyingi za kubeba magari na linaonekana kuwa limebeba magari ya aina ya suv na sedani . Nyuma kuna jengo kubwa linaloashiria kuwa ni eneo la kibiashara au kiwanda cha magari.

Gari dogo la abiria lenye rangi ya fedha lililoegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Namba ya usajili wa gari inaonekana kuwa ni nambari za Kenya, gari limepack kando ya magari mengine machache.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa chafu na lenye uchafu mwingi wa majani ya mboga. Kuna ya mirundo mikubwa ya kabichi na mboga nyingine zilizopangwa kwa ajili ya kuuza.

Tangazo la bima ya nyumbani lenye kichwa cha habari bima ya nyumba. Tangazo lina picha ya nyumba nzuri ya kisasa na mwanamume aliyevaa suti wakala wa bima ya nyumbani. Sehemu ya juu kushoto inasema linda nyumba yako ya ndoto kwa miaka ishirini kwa malipo moja.

Spidomita na kipima mafuta kwenye dashibodi ya gari. Spidomita inaonyesha kasi hadi kilomita mia mbili sitini kwa saa huku sindano ikiwa imesimama kwenye sufuri. Kipima mafuta kinaonyesha kuwa tanki la mafuta liko nusu tupu na kuashiria diesel . Taa za onyo zenye rangi nyekundu zinaonekana kwa upande wa kulia zikiashiria baadhi ya mifumo ya gari haifanyi kazi ipasavyo.

Gari ndogo la abiria la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Gari lina namba ya usajili ya Kenya na lina kibandiko cha kasi ya juu nyuma. Mataili yake yanaonekana kuwa magumu na yana muundo wa matope kuashiria yanaweza kutumika kwenye maeneo yenye barabara mbovu.

Mkono wa mtu ukishikilia noti tatu za shilingi elfu moja za Kenya. Pembeni mwa noti hizo kuna simu ya mkononi ya zamani aina ya Nokia yenye ujumbe unaoonekana kwenye skrini yake.

Kiolesura cha kuingia cha programu inayoitwa kopo kopo. Juu kushoto kuna nembo ya kopo kopo na maneno kadhaa. Katikati ya skrini kuna sehemu ya kuingiza barua pepe na neno la siri na barua pepe jonesou@gmail.com tayari imeandikwa.

Mkusanyiko mkubwa wa sarafu zenye rangi ya fedha na dhahabu. Baadhi ya sarafu zimepangwa kwa mirundo, huku nyingine zikiwa zimetawanyika. Inaonekana kama sarafu za Kenya zikiwakilisha thamani mbalimbali.

Mwanamume akihudumia maziwa kugoka mashine ya kuuza maziwa moja kwa moja. Mwanaume huyo amevaa fulana nyeupe na anaonekana akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha plastiki ndani ya glasi ya machungwa.

Mandhari ya barabara yenye maduka pembeni. Kuna vibanda vya matunda vilivyojaa ndizi na matikimaji, vikionyesha shughuli ya kibiashara. Duka moja lina bango lililoandikwa Magenzo cosmetics na kuna alama za pesa ambazo zinazoashiria huduma za kifedha kama vile M-Pesa.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa vizuri kwenye maegesho. Magari hayo yana rangi na miundo tofauti yakiwemo meupe, ya dhahabu na meusi. Nyuma ya magari kuna majengo marefu ya kisasa ya jiji chini ya anga lenye mawingu.

Duka au soko la ufundi wa mikono na zawadi za kiasili labda nchini Kenya. Ukuta wa kushoto umejaa sumaku au nakshi za mbao zenye umbo la wanyama wa porini kama vile pundamilia, simba, twiga na tembo pamoja na ramani za Kenya.

Bodi ya digitali au skrini inayoonyesha viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Safu zinaonyesha bei za kununua na kuuza sarafu mbalimbali zikiwemo dola ya Marekani, pauni ya Uingereza na yuro. Bendera za nchi husika zimeorodheshwa kando ya kila sarafu.

Duka au kituo cha kuuza maziwa kinachotumia mfumo wa mashine ya kujitegemea ya maziwa, milango ya samawati imefunguka na ina matangazo mbalimbali kuhusu maziwa na huduma zinazotolewa, ndani kuna picha kubwa ya ng'ombe mweusi na mweupe na mashine ya maziwa inaonekana katikati.

Maonyesho makubwa ya magari ambapo magari mengi ya aina tofauti yameonyeshwa. Sakafu imetandazwa zulia jekundu kwa ajili ya wageni kutembea. Watu wengi wamekusanyika wakitazama magari na kuzungumza.

Eneo la nje la duka la viatu, likiwa na ukuta wa rangi ya zambarau. Viatu vingi vya aina mbalimbali ikiwemo viatu vya wanaume na wanawake, vimepangwa kwenye rafu na chini kwenye barabara ya waenda kwa miguu.

Soko la wazi lililofunikwa kwa turubai, au hema kubwa, likionyesha shughuli za kibiashara. Kuna rundo la mboga za majani zilizopangwa kwenye meza au vibanda, na wanunuzi wakichagua bidhaa zao.

Mandhari ya barabara yenye maduka pembeni. Kuna vibanda vya matunda vilivyojaa ndizi na matikiti maji vikionyesha shughuli za kibiashara. Pikipiki ya magurudumu matatu imepaki kando ya barabara na kuna gari limeonekana kwa sehemu upande wa kulia.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, kukiwa na watu wengi na bidhaa mbalimbali. Kuna rundo la matunda na mboga kama ndizi, ndimu, na viazi vikiwa vimepangwa chini na kwenye meza.

Gari kubwa aina ya SUV nyeusi inayoonekana kama QX80 ikiwa imepakiwa ndani ya chumba chenye mwanga mweupe kinachoashiria chumba cha maonyesho cha gari au jumba la kuuzia magari.

Soko la matunda lenye wingi wa bidhaa mbalimbali. Kuna ndizi nyingi zilizopangwa na kuning'inizwa pamoja na nanasi, maembe na matunda mengine yaliyopangwa kwenye vibanda. Mtu mmoja anaonekana upande wa kulia akitabasamu kuashiria shughuli ya mauzo au muingiliano sokoni.

Tangazo la bima ya magari kutoka kampuni ya LetsGo na LetsGo insure, likishirikiana na Ransam. Tangazo linaonyesha kioo cha pembeni cha gari, ambacho kinaakisi magari mengine barabarani.

Stakabadhi rasmi ya serikali ya Kenya kutoka kurugenzi ya upelelezi na jinai, kwa ajili ya huduma ya kuchukua alama za vidole. Stakabadhi hii ina namba ya maombi, namba ya ankara na tarehe. Inaonyesha kuwa malipo yamefanywa.

Aina mbalimbali za viazi na mizizi ya ndizi na zikiuzwa sokoni. Kuna vikapu viwili vikubwa vilivyojazwa na viazi vikuu ambapo kimoja kina viazi vikuu vya zambarau na kingine kina viazi vikuu vya rangi ya kahawia. Karibu na vikapu hivyo kuna ndoo kadhaa za plastiki zilizojazwa viazi.

Rundo kubwa la matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa kwenye soko. Kuna nyanya nyingi nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano, vitunguu, matango na mboga nyingine nyingi.

Watu watatu wazima, wawili wanaume na mwanamke mmoja wakiwa katika eneo linaloonekana kama duka la kuuza magari. Mwanaume aliyevaa suti ya samawati na tai ambaye anaweza kuwa muuzaji anaonyesha kitu kwenye kompyuta ndogo kwa wanandoa wanaosikiliza kwa makini.

Soko lenye shughuli nyingi la matunda na mboga, likiwa limejaa masanduku mengi ya nyanya nyekundu zilizoiva. Mwanaume mmoja yuko katikati ya picha akichagua nyanya akionyesha mchakato wa biashara.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa meupe na meusi. Lori hilo lina ghorofa mbili za kubeba magari zikiwa zimebeba magari matatu yanayoonekana wazi, moja jeupe juu na mawili chini.

Ndani ya kiwanda kinachotengeneza mabasi madogo, ambapo mabasi kadhaa yaliyoko katika hatua mbali mbali za ukamilishaji yanaonekana. Basi la mbele lina rangi ya njano na bado halijakamilika kabisa likionyesha injini na sehemu za mbele zikiwa wazi.

Safu ndefu ya magari yaliyoezekwa kando ya barabara yakiashiria kubwa ni eneo la maonyesho ya magari au uuzaji wa magari yaliyotumika. Magari mengi yanaonekana kuwa ya kifahari. Nyuma ya gari kuna majengo marefu ya jijini.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika rundo kubwa la noti za pesa za Kenya zikiwemo noti mingi za shillingi elfu moja. Noti hizo zimetandazwa kama feni zikionyesha thamani yake kubwa. Kwenye noti hizo neno Kenya linaonekana wazi likidhibitisha uhalisi wa sarafu.

Safu ndefu ya magari mapya yaliyopakiwa nje chini ya anga la samawati na mawingu machache ya machweo. Magari haya yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi, na kijivu.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la kazi akipanga bidhaa kwenye rafu za duka kubwa. Anaonekana akipanga chupa za maziwa au mtindi wa Delamere ambazo zimepangwa kwa wingi kwenye rafu za friji.

Soko la wazi lililojaa matunda na mboga. Migomba ya ndizi iliyokomaa umening'inia juu, ikionyesha rangi yake ya manjano, chini yake, kuna bidhaa mbalimbali kama viazi, karoti, nyanya, mahindi na mboga za majani zikiwa zimepangwa vizuri.

Mbele ya duka ambalo linaonekana kuuza bidhaa za maziwa na kuoka. Bango la duka linaonyesha picha za maziwa, mayai, mikate na bidhaa nyingine zinazofanana. Ndani ya duka kuna friji na rafu tupu.

Soko kubwa na lenye pilkapilka nyingi likiwa limejaa watu na bidhaa mbalimbali. Kuna idadi kubwa ya wauzaji na wanunuzi huku baadhi yao wakiwa wamejifunika na miavuli midogo kujikinga na jua.

Musanyiko mkubwa wa viatu vya aina mbali mbali vikiwa vimepangwa kwa wingi. Viatu hivi vina rangi tofauti na mitindo, kuanzia viatu vya michezo hadi vya kawaida. Vimepangwa kwa safu vikining'inia au kuwekwa kwa namna ya kuvutia.

Soko lenye shughuli nyingi la matunda na mboga. Kuna matunda mengi yaliyopangwa kama vile maembe, ndizi, machungwa na parachichi. Ndizi zinaning'inia juu ya vibanda zikionyesha wingi wa bidhaa.

Fungu kubwa la noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo zimepangwa kwa fujo au zimelundikwa, zikionyesha kiasi kikubwa cha fedha taslimu. Kwenye baadhi ya noti, picha ya Mzee Jomo Kenyatta inaonekana wazi, ikidhibitisha dhamani ya noti.

Bidhaa za shambani zikiuzwa sokoni. Kuna kreti tatu kubwa za mbao zilizojazwa viazi, vitunguu vyekundu na nyanya. Viazi viko upande wa kushoto, vitunguu vipo katikati na nyanya ziko upande wa kulia.

Safu ya magari ya kifahari yaliyotumiwa kuuzwa yakiwa yameegeshwa mbele ya jengo la kisasa. Magari mengi ni meusi ingawa kuna gari jeupe mbele ya rangi ya zambarau mwishoni mwa safu.

Magari mapya yakiwa yameegeshwa mbele ya jengo la onyesho la magari. Gari jeusi liko mbele kabisa, likifuatiwa na gari jeupe huku magari mengine yakiwa yameegeshwa nyuma. Dirisha za jengo la onyesho ziko wazi zikionyesha mambo ya ndani yaliyowashwa vizuri na kuna mapambo yaliyopambwa sehemu ya nje ya jengo hilo

Fungu la noti za shilingi elfu moja za Kenya, zikiwa zimetandazwa kama feni . Kila noti ina thamani ya elfu moja na zinaonekana kuwa mpya na safi. Picha inatoa taswira ya utajiri au kiasi kikubwa cha pesa.

Gari ndogo la abiria lenye rangibya fedha likiwa limeegeshwa kwenye sehemu ya kuegesha magari usiku. Ina namba ya usajili inayoashiria kuwa gari hili limetoka Kenya. Nyuma yake kuna majengo makubwa yenye taa zinazowaka na magari mengine.

Mikono miwili ikipeana ishara ya makubaliano au kukamilika kwa biashara. Mwanaume aliyevaa suti ya samawati na tai anashikilia funguo za gari juu ya mikono inayopeana, kuashiria mchakato wa kukabidhi gari jipya.

Duka dongo la rejareja pengine la dukani, lenye mlango wa samawati uliyofunguliwa, mlango huo umeandikwa M-Pesa kwa herufi kubwa, kuashiria huduma za M-Pesa zinapatikana hapo. Ndani ya duka kuna mtu moja na baadhi ya bidhaa zikiwemo kreti za soda.

Duka la maziwa lenye bango kubwa juu. Mbele ya duka kuna mtu mmoja aliyevaa koti la samawati akionekana kuingia ndani au kutoka huku chombo cha kubebea maziwa kikiwa karibu. Duka lina dirisha la kuuzia na ndani yake kuna friji zinazoonekana zikiwa na bidhaa za maziwa.

Gari jeupe la kisasa aina ya SUV lililopackiwa ndani ya jumba kubwa na lenye mwanga wa kutosha linaloashiria chumba cha maonyesho cha magari au jumba la kuuzia magari.

Sehemu ya soko lenye bidhaa mbalimbali za shambani. Juu, rundo la ndizi zilizokomaa zimening'inia. Chini yake kuna masanduku yaliyojaa nyanya nyekundu na karoti zilizofungashwa kwenye mifuko mikubwa ya plastiki.

Duka la M-Pesa likiwa na rangi ya kijani kibichi na nembo kubwa ya M-Pesa nyeupe. Lango la duka lina nusu ya juu ya chuma cha grili ikionyesha ulinzi. Mbele ya duka kuna ardhi yenye matope na mawe.

Gari aina ya kijani samawati likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Miti mirefu ya misonobali inaonekana nyuma ya gari chini ya anga la samawati. Kwenye sehemu ya nyuma ya gari, kuna mtu amevaa koti la njano akionekana akishughulika na kitu.